Hapa ni barabarani. Pana gari moja refu lenye limebeba magari mengine madogo madogo. Kando pana jumba kubwa jeupe.

Hapa kuna meza kubwa sana. Imebeba samaki wenye vipande tofauti na aina ainati kama vile ngege na mbuta .

Kuna bango la rangi ya samawati lina onekana kuongea kuhusu bima za gari.

Chumba cha maonyesho. Pana gari moja kubwa sana. Ni jeusi na kando yake kuna moja dogo.

...kwa pana vitu vingi sana. Kuna watu wamepitia vingine. Kuna maduka mengi yaliyo wazi.

Pana ngazi mbili zilizoelekea madukani. Moja ambalo limefunguliwa lina mteja ambaye amekaa kwenye sanduku la soda.

Hili ni banda la mpesa ambalo kabisa ni duka linalo onekana kuuza vyakula kama vile, mikate. Kando yake pana barabara.

Hapa kuna sehemu ya shanga zenye rangi nyingi sana. Katikati pana njia. Sehemu nyingine ina nguo zinazouzwa.

Hili ni gari la kusafirisha magari madogo madogo mapya. Limesafirisha magari matatu. Kando yake kuna jengo linaloonekana kuwa kampuni ya uuzaji wa hayo magari.

Hili ni duka la kuuza viatu ambavyo pana sampuli ya aina tofauti kama vile champali na zakucheza mpira.

Hapa pana mtu aliyevaa koti la rangi ya kijani. Ameshikilia simu yake mkononi.

Hapa pana uwanja mkubwa uliowazi. Una magari mengi saana aina tofauti, umezingirwa na miti michache mirefu.

Hili ni jengo la kampuni ya kutengeneza mabasi. Wana sampuli ya magari ambayo bado hayajakamilika.

Hapa ni kiwandani, ndani pana magari yanayoonekana kupendelea kutengenezwa.

Hapa ni shamba. Pana gari aina ya Pick-Up la rangi ya samawati. Kando, pana miti mirefu mingi.

Hapa pana jubwa kubwa lililo tengezwa na glasi mbele yake pameegezwa magari mengi sana pana barabara iliyo kavu.

Hili ni jengo la maonyesho ya magari ya muendo kasi. Katikati pana gari moja la kuvutia la rangi ya manjano. Limezingirwa na glesi.

Hapa pana watu wawili wanaoonekana kufanya bihashara ya gari katikati yao pana makaratasi yanayoonekana ni ya mkataba.

Hapa pana lindoo na vikapu vyenye viazi tofauti kama vile karai, vitamu na nduma .

Hapa ni kwenye benki na pana wateja watatu ambao yaonekana kuwa wameenda kutoa pesa ama kuweka fedha kwenye akaunti zao.

Hapa pana gari aina ya minivan . Lina rangi ya kijivu. Kando yake pana sehemu iliyo na manyasi na miti mingi.